Kifaa kikubwa kinachotumia teknolojia ya kisasa, kwa kubadili kiwango kikubwa cha umeme kwenda kidogo, kisha kupitisha kwenye nyaya husika, kulingana na uwezo wake.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifaa maalumu kama vile minara, nguzo pamoja na nyaya zinazosaidia kusafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine kama vile nyumbani.

Minara mikubwa na mirefu, iliyosimamishwa kwenye eneo husika la mlima, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za mawasiliano, kwa njia ya kutumia nishati ya umeme.

Kifaa kikubwa katikati ya nguzo mbili, kinachobadilisha umeme kutoka kiwango kikubwa kwenda kidogo, au kinyume chake, ili kuweza kusambaza kwa usalama na ufanisi.

Nguzo ndefu na imara, iliyofungwa nyaya nyingi zinazosaidia kupitisha umeme kwa kiwango husika, kutoka sehemu moja hadi nyingine, ikiwemo nyumbani, shuleni, hospitalini, na kadhalika.

Kifaa kikubwa kinachofahamika kwa jina la transifoma, kimefungwa katikati ya nguzo mbili, kinatumika kwa ajili ya kubadilisha umeme mkubwa kwenda mdogo, ili uweze kupita kwenye nyaya.

Kiwanda kikubwa kinachojishughulisha na utengenezaji na usambazaji umeme kwa kiwango kingi kutoka eneo moja hadi jingine, haswa mahospitalini, shuleni, na kadhalika.

Eneo kubwa la kiwanda linalofuka moshi kutokana na mchanganyiko wa kemikali mbalimbali zinazo tengeneza bidhaa husika, inatumia mifumo ya umeme ili kufanyakazi kwa usahihi.

Nguzo kubwa ndefu, iliyotengenezwa kwa chuma kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza umeme, kutoka vituo vidogo kwenda kwa watumiaji wa mwisho, ambao ni; nyumbani, hospitalini na kadhalika.

Kiwanda kinachojishughulisha na kutengeneza au kusambaza umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa njia ya vifaa husika kama vile minara, nguzo, pamoja na nyaya.

Alama ya barabarani iliyo na rangi tatu; nyeusi, nyeupe, njano pamoja na bluu, ikiashiria sehemu salama ya wapita kwa miguu kuvuka.

Alama ya barabarani iliyo katika umbo la mviringo imepakwa rangi kuu mbili, ambayo ni nyeupe na nyekundu, inatoa ujumbe unaomaanisha hakuna njia hapa.

Alama ya barabarani iliyo na rangi kuu tatu; nyeupe, nyekundu na nyeusi ikiashiria eneo lisilo sahihi kwa kuegesha magari,

Kifaa kikubwa kimetengenezwa kwa chuma, kinatumia mfumo wa sumaku, ili kuweza kusafirisha abiria na mizigo, kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Watu wengi wanaotembea na waliosimama pembezoni mwa barabara inayotumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji wa vyombo mbalimbali vya moto kama vile, daladala

Vyombo vya moto aina mbalimbali vinafanya shughuli za usafirishaji wa abiria na bidhaa tofauti kuelekea sehemu ikiwemo nyumbani na kadhalika.

Vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile: daladala, magari madogo na makubwa, yanayobeba mizigo yanafanya shughuli za usafirishaji kutoka eneo moja hadi jingine.

Vyombo vya moto aina mbalimbali vya usafiri kama vile magari madogo na makubwa yaliyotengenezwa kwa makampuni tofauti yapo kwenye eneo la barabara yamepanga foleni.

Kifaa kikubwa kinachofahamika kwa jina la pikipiki, kinatumia mafuta kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ushafirishaji mizigo au abiria.

Chombo kikubwa cha moto kinachotumika kwa shughuli za usafirishaji na kubeba mizigo, haswa iliyo mizito kama vile vifaa vya kutengenezea barabara.

Chombo cha moto kidogo, cha haraka na rahisi kusafiri mtu mmoja au wawili, hasa katika maeneo ya msongamano wa magari makubwa au barabara zisizokuwa rafiki.

Chombo kidogo cha moto kinachoitwa pikipiki, kinatumika kwaajili ya shughuli mbalimbali za usafirishaji kutoka eneo moja hadi jingine, ikiwemo: nyumbani, hospitalini, shuleni, na kadhalika.

Eneo kubwa la mji lililo na barabara ya lami ya kisasa, inatumika na vyombo vya moto aina mbalimbali, kama vile; daladala au magari ya mikoani, kwa ajili ya usafirishaji.

Kifaa kikubwa kinafanya kazi ya kutengeneza barabara imara na yenye ubora, kwa kuishindilia ili kusaidia vyombo mbalimbali vya moto, kama vile magari madogo kusafiri kwa urahisi.

Barabara kubwa ya kisasa iliyotengenezwa kwa lami, inatumika na vyombo mbalimbali vya moto, kama vile: magari yaendayo mikoani kwa ajili ya kusafiri nyakati tofauti ikiwemo ;usiku.

Watu wa jinsia ya kike na kiume, wa umri mbalimbali, waliovalia nguo husika za kulinda usalama wa afya yao, wanafanya kazi ya kusafisha mazingira yanayowazunguka.

Watu wanafanya kazi ya kusafisha mazingira kwa kukusanya takataka na kuweka katika gari ili zisafirishwe kwenda kwenye dampo kwa ajili ya kuteketezwa.

Takataka za aina mbalimbali, zilizokua zimekusanywa eneo moja, zimechomwa kwa kutumia moto, ili kuweza kuhakikisha ulinzi, usalama na usafi wa mazingira wa eneo husika.

Gari lililotengenezwa kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha uchafu kutoka maeneo ya makazi, viwanda au ofisini kwenda sehemu ya kutupa takataka.

Mbinu ya ukusanyaji na utunzaji wa makopo yaliyotumika na kuyaweka ndani ya mifuko maalum ili kuzuia uchafuzi wa mazingira, na kuondoa harufu mbaya.

Chombo kidogo cha plastiki kimejaa takataka aina mbalimbali kama vile makopo ya juisi, maboksi, makaratasi na kadhalika, kinasaidia kuhakikisha usafi wa mazingira.

Mifuko mikubwa ya plastiki, inayotumika kwa ajili ya kukusanya, kuhifadhi, kusafirisha au kutupa kwa usalama takataka zinazoweza kuambukiza.

Watu wanasafisha mazingira kutumia kwa mifagio ya kusimama ili kuondoa takataka kama vile vumbi zilizopo sakafuni. Hii husaidia kupunguza magonjwa na kuimarisha mandhari ya eneo.

Njia muhimu sana ya kuhakikisha usafi wa mazingira kwa kutumia vyombo vya plastiki vya aina mbalimbali vinavyosaidia kutunza takataka ikiwemo makaratasi pamoja na mabaki ya vyakula.

Mfumo unaotumia magari maalum kwa ajili ya kuhakikisha usafi wa mazingira kwa kukusanya na kusafirisha takataka kutoka eneo mbalimbali ikiwemo nyumbani.

Eneo linalojishughulisha la kukusanya, kutenganisha, au kuhifadhi takataka za aina mbali mbali zilizozalishwa na viwanda kwa njia salama na rafiki kwa mazingira.

Vyombo vikubwa vilivyotengenezwa kwa plastiki, vinasaidia kuhifadhi takataka za aina mbalimbali, kwa lengo la kuweza kuhakikisha usafi wa mazingira husika.

Watu wanafanya kazi ya kusafisha mazingira yanayowazunguka kwa kukusanya takataka za aina mbalimbali na kuweka kwenye viroba, kisha kupakia kwenye chombo cha usafirishaji.

Njia maalum ya kuhakikisha usafi wa mazingira hasa maeneo yasiyo na mfumo wa kudumu wa maji taka kwa njia ya vyoo vinavyoweza kuhamishika.

Chombo kikubwa na kirefu kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kinatumika kwa ajili ya uhifadhi wa maji na kusambaza kwenda maeneo mbalimbali, kama vile nyumbani.